Jengo lenye kibao cha glory forex bureau . Forex bureau ni ofisi ya kubadilisha fedha za kigeni. Biashara hizi hutoa huduma kama kubadilisha sarafu, kununua au kuuza fedha za kigeni.

Simu mkononi ikionyesha menu ya huduma ya fedha za mpesa chaguzi zilizoonekana ni send money tuma pesa , toa pesa nunua airtime huduma ya kueka au kupokea kununua na mpesa lipa na mpesa acount yako inaashiria kuwa mtu anatumia huduma ya mpesa kwa shughuli za kifedha.

Huu magari ya kifahari yakiwa yamepangwa barabarani karibu na jengo la biashara. Magari haya yanaonekana kuwa mapya au ya kuuza. Huwenda hii ni sehemu ya sho room ya magari ya eneo la biashara ya magari.

Soko la mboga na matunda lenye mazao mengi kama vile ndizi, mananasi, machungwa na mengineo. Kuna watu katika soko wakinunua au kuuza bidhaa zao. Mazao yamepangwa kwa uangalifu na sehemu ya soko.

Bima ya ajali ya binafsi kutoka Shimin Insurance, tangazo linalonyesha mtu aliyejeruhiwa akiwa ameketi barabarani, akiwa amevaa mavazi ya michezo akionekana ameumiza miguuni. Pia kuna hast tag ya ikionyesha huduma wanazotoa.

Duka la maziwa linaloitwa Mount Kenya Milk Depot , duka lina mlango na dirisha la rangi ya blue , na kuna bango juu linaloandikwa jina la duka hilo, watu wawili wamesimama mlangoni wakihudumiwa na mtu mmoja ameketi mbele ya duka.

Magari manne ya kifahari ya aina ya Mercedes Benz G-Class yakiwa yameegeshwa mstari mmoja kwenye maenea ya maegesho ya nje, chini ya anga la buluu nyepesi za taa zilizoandikwa kwa waya juu yao.

Duka la matunda la nje lilojaa matunda mbalimbali kama ndizi, watermelon , machungwa, mananasi na matunda mengine. Matunda yamewekwa kwa mpangilio mzuri baadhi yakiwa kwenye vikapu na vingine vikiwa vimeunuliwa juu kwa ajili ya maonyesho.

Buchari ya kienyeji. Kuna nyama mbali mbali zimewekwa kwenye sehemu ya kuonyeshwa na zingine zimening'inizwa juu. Wanaume waliovaa mavazi meupe ya kazi wanaonekana wakihudumu ndani ya buchari yao.

Mtu akishikia simu ya mkononi ambapo screen inaonyesha huduma za Mpesa. Mpesa ni huduma maarufu ya kifedha ya simu nchini Kenya inayowezesha kutuma na kupokea pesa kununua huduma, kulipa bili na shuguli nyingine ya kifedha kupitia simu.

Ofisi ya Sunny Forex Bureau ambayo ni taasisi inayotoa huduma za kubadilisha fedha. Sehemu hii inaonyesha jina la biashara kwa herufi kubwa na taa nyekundu na kuna alama za huduma za kifedha kama M-Pesa, Western Union , na MoneyGram .

Hii ni gari aina ya Toyota landcruiser prado model TX yenye rangi ya kijivu au giza kidogo. Inaonekana ipo katika hali nzuri na imeegeshwa pembeni ya barabara au bustani.

Mikungu ya ndizi ya aina mbalimbali ikiwa imepangwa kwa ajili ya kuuza sokoni au dukani. Ndizi izo zinaonekana kuwa za aina tofauti kwa rangi na umbo. Zinaonyesha mchanganyiko wa ndizi mbivu na changa.

kibao cha benki ya oriental kinachoonyesha kiwango cha ubadilishaji wa fedha kinaonyesha tarehe saa na viwango vya kununua na kuusa sarafu mbalimbali kama dola ya marekani ,pamoja na ya uingereza euro na nyinginezo

Gari matatu ya aina tofauti yakiwa yameekeshwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi, kuna mtu mmoja anayeonekana kusimama karibu na gari la katikati, akizungumza au kuangalia magari hayo, mazingira yanaonekana kuwa ya kichini au ya hafla ya wazi.

Msururu wa magari ya kifahari yaliyopangwa kwa mstari, magari haya ni ya rangi tofauti kama blue , kijivu, nyekundu, na kadhalika, na yanaonekana kuwa ni ya aina moja, yana muundo wa kisasa wa SUV wa aina inakaa ya Lexus.

Famili yenye furaha ikiwa ndani ya nyumba ambapo watu wazima wawili na mtoto mmoja wamekaa pamoja. Wamejifunga kwa kutumia kifuniko cha kadibodi kama ishara ya ulinzi au usalama.

vibanda vya biashara ndogo ndogo. Kimoja wapo kikiwa cha huduma za airtel money. Wanaume wawili wameketi mbele ya kibanda hicho wakipumzika. Hii ni hali ya kawaida katika miji midogo au mitaa ya biashara.

Eneo la biashara ndogondogo hasa saluni za kike kuna viti vya plastiki vimepangwa nje. Watu wana nyolewa na kusukwa kuna mabango ya matangazo ya saluni na mazingira yanaonyesha ni sehemu yenye shuguli nyingi za kila siku.

Watu wawili wakipeana mikono huku mmoja wao akidhabiti funguo ya gari. Hii inaashiria shughuli ya ununuzaji au ukodeshaji wa gari labda kwenye duka la magari au wakati wa kukamilisha makubaliano ya maisha biashara ya magari.

Gari la aina ya pick up lilokuwa limeegeshwa katika eneo la kijani lenye miti nyuma. Gari lina dirisha zenye rangi za giza na kuna mtu aliyegesha nyuma akiwa amevaa koti la rangi la njano na bluu.

Himu ya soko la mboga na matunda. Kuna viazi, mahindi, karoti, nyanya, pilipili, matunda mbalimbali kama embe na ndizi zilizoshikwa juu. Sehemu inaonekana ni ya wazi na kuna watu wakiwa nyuma wakitembelea soko.

Soko lenye watu wengi ambapo wanafanya biashara. Wameweka bidhaa zao za rejareja kama nguo, vitambaa na bidhaa nyingine. Inaonekana ni soko la wazi lenye wateja wengi wakitembea na kununua vitu.

Hapo ni vijijini ambapo kuna mazao ya mbogamboga kama:vitunguu, pilipili ,limau na mboga za majani zimeandaliwa kwenye vikapu na meza za mbao .Pia kuna nguo na vitambaa vimehangikwa upande wa kulia ,watu kadhaa wanaonekana wakifanya biashara.

Mtu akishikilia simu ya mkononi ambayo inaonyesha taarifa ya kifedha, kwenye screen huenda ni kutoka kwenye app ya benki au ya fedha kama M-pesa, mandhari ya nyuma ni jengo la makazi au uwanja wa kichaka.

Bidhaa za nguo zilizowekwa kwa msururu kwenye eneo ambalo linaloonekana kama soko la nguo. Ni mbao moja ndefu imewekwa katikati ya bidhaa hizo labda kwa ajili ya kuunga mkono muundo wa sehemu hiyo.

Skuta za kuendesha kwa miguu zilizopangwa kwa mpangilio kwenye rafu. Kuna haina mbali mbali za rangi na ukumbwa tofauti zinazooneka kama zinazouzwa kwenye duka au soko la vifaa vya michezo.

Duka ya vitambaa vya aina ya vitenge vyenye rangi na michoro mbalimbali, vitenge hivi vimepangwa vizuri kwenye rafu na baadhi zimeonyeshwa mbele kama sampuli, vitenge ni maarufu kwa utengenezaji wa mavazi ya kitamaduni.

Duka dogo la kijani linalouza bidhaa mchanganyiko kama vile vinywaji, vocha na bidhaa za matumizi ya kila siku. Kuna mabango ya huduma za mitandao kama Itel au posters mbalimbali,

Aina mbalimbali za mboga za mizizi zilizowekwa kwenye vikapu na masufuria. Kuna viazi viazi tamu vya rangi ya sambarau na aina nyingine za mizizi zilizokusanywa kwa ajili ya kuuza sokoni.

Vikapu vidogo vidogo vilivyofungwa kwa mikono kwa kutumia nyuzi za rangi tofauti, tofauti tofauti. Vikapu hivi vya kiasili huuzwa mara nyingi kwenye masoko ya bidhaa za mikono au kazi ya sasa.

Soko la mboga na matunda ambapo wanawake wanalaza bidhaa zao ardhini. Kuna nyanya, matango, pilipili hoho na matunda mengine mengi. Yamepangwa kwa mpangiliano mzuri.

Noti za fedha za Kenya za shilingi mia moja, zilizoandikwa Banki kuu ya Kenya, na picha ya mtu maarufu ambaye ni rais wa kwanza wa Kenya, Jomo Kenyatta, noti hizi hutumika kama sarafu rasmi ya Kenya.

Duka linaloitwa Sky Shine Auto Paints ambalo linauza rangii na vifaa vingine vya magari , kando ya kuuza bidhaa, pia linafanya kazi kama wakala wa mpesa huduma ya kifedhaa ya simu

Matunda mbalimabli yakiwa yamepangwa vizuri kwenye duka au soko. Kuna maembe, mapera, ndizi za Afrika, machungwa na parachichi. Matunda haya ni muhimu kiafya na hupatikana kwa wingi katika maeneo ya Afrika mashariki.

Magari manne yakiwa yamesimama kwenye eneo la majani, sehemu yenye miti na mwanga wa jua unavyoangaza. Kuna watu wanne wakiwa wanaketi chini karibu na magari wengine wakisimama au kutembea.

tangazo la blogu mpya kutoka kampuni ya bima ya mayfair insuarance tangazo ina kichwa ikisema new blog alert na linaelezea mwongozo wa kina wa kuchagua sera sahihi ya bima nchini kenya

Mikono miwili iliyoshikilia noti za pesa za Kenya ambazo zinaonekana kuwa zimeharibika au zimekunjwa. Noti hizi ni za thamani ya shilingi elfu moja na shilingi hamsini.

Duka la bidhaa za sanaa na vinyago vya kiafrica. Kuta kimepabwa na vinyago vya wanyama kama pundamilia, tembo, twiga, simba na ramani za Kenya zenye pendera. Pia kuna vifaa vingine vya mikono kama vikapu.

Gari jeupe aina ya Toyota Hich ikiwa imeegeshwa karibu na jengo refu la ghorofa usiku. Mlango wa upande wa gari limefunguliwa na taa za nyuma zinawaka, mandhari ya usiku na mwangaza za barabarani na taa za jengo.

Watu wako sokoni wakiandaa na kupanga nyanya kwenye makacha ya mbao tayari kwa kuuza. Nyanya zimejaa kwa wingi na baadhi ya watu wanaonekana wakichambua na kuhamisha nyanya kwa mikononi.

Mikungu miwili ya ndizi. Mgomba aina ya ndizi za kijani. Imewekwa ndani ya makopo ya plastiki, ikiwakilisha namna ya kuhifadhi na kuwaonyesha bidhaa kwenye soko.

tangazo la home insuarance bima ya nyumba kutoka kampuni ya lets go insuarance linahusiana na letsshego kenya na kuungwa mkoo na sanam linaonyesha ya kuwa mfano wa nyumba lilovalishwa kofia ya baridi kuashiria ulinzi na utunzaji

Duka la maziwa linalo julikana kama KIENI DIARY PRODUCTS LTD .Duka hili linaonyesha huduma za mauuzo ya maziwa na bidhaa zake. Na linaonekana mtu mmoja akiingia ndani ya duka.

soko la mboga hasaa la kuuza kabichi kwa wingi watu wanaonekana wakipanga na kuuza kabichi chini ya vibanda ardhi inaonekana kuwa na mabaki mengi ya majani ya kabichi

Mtu aliyekua amevaa suti akitazama gari jeupe au mweusi, akiwa ndani ya banda la magari au duka la magari , anaonekana kufurahia na au kuvutia na gari hilo. Mazingira ya ndani yenye mwanga mzuri na magari mengine.

Tairi ya gari yanayosafishwa kwa kutumia maji yanayotoka kwenye bomba la maji. Maji yananyesha kwenye matairi haya ambayo yameekwa kwenye sakafu ayenye maji na sabuni inaonyesha usafi na matengenezo ya tairi hayo

Gari ya kifahari ya rangi ya fedha, imeegeshwa kwenye uwanja wa nyasi. Mandhari eneo ina miti mingi midogo. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya jua na tulivu, na kuna magari mengine machache yaliyo parkiwa karibu.

Kijana amekaa kwenye kiti kidogo mbele ya duka la M-PESA lenye maandishi ya kijani na meupe, ameegemea meza ndogo na kichwa chake kimeegemea mikononi kana kwamba amelala au kuchoka.

Mke akiwa karibu na mashine mbili mmoja ya maziwa na ingine ya mafuta ya kupikia. Hizi mashine hutumika kutoa bidhaa hizo kwa kiasi kidogo kulingana na pesa anayolipa mteja na ni maarufu hasa katika maeneo ya mjini na vijijini.

Soko la wazi lenye watu wengi, kuna wafanyabiashara wakiwa wametandaa matunda na mboga mbalimbali kama vile limau, ndizi, viazi na matunda mengine. Watu wanashiriki katika shughuli za kununua au kuuza bidhaa katika mazingira.

Soko la mtaani ambapo watu wanauza na kununua nguo. Kuna nguo zikiwa zimepangwa kwenye mikokoteni ya meza na watu wanaonekana wakichagua bidhaa. Hii inaonyesha biashara ya mitumba maarufu sana.

Tairi wa gari upande wa kulia wa mbele, gari linaonekana kuwa limesimama kando ya barabara ya lami, karibu na nyasi. Muundo wa rim naonyesha kwamba ni gari la kisasa.

Magari mengi meupe yakiwa yamepangwa kwenye mstari moja kwa moja katika eneo la maegesho. Hili linaweza kuwa ni yard ya kuuza magari au sehemu ya kuhifadhi magari mapya kabla ya kusambaza.

Sehemu ya warsha au kiwanda cha kutegenezea au kutegeneza mabasi. Mabasi haya yanaonekana kuwa katika hatua cha kutegenezwa ambapo baadhi yao haijaumbwa kabisa na mengine yana sehemu mbalimbali.

Ofisi ya huduma za forex na money remittance . Huduma zinazotolewa ni pamoja na Western Union, Money Gram, M-pesa na Ria Money Transfer ambazo zinahusiana na kutuma na kupokea pesa kimataifa.

Lori la kulibeba magari lenye rangi ya chungwa na magurudumu sita likibeba magari sita. Magari matano kwenye sehemu ya juu na moja chini. Lori hili linatumika kusarifisha magari kutoka sehemu moja kuenda nyingine

Gari aina ya matatu ya abiria, Toyota hinchi. Gari hilo limeegeshwa kwenye eneo la maegesho ya changarawe, na lina rangi ya kijivu au nyeupe. Pia lina alama ya kasi ya juu ya thamini, upande wa kulia nyuma.

Mtu anashiilia noti za pesa za kenya zenye dhamani tofauti, elfu moja, mia tano, hamsini na mia moja. Pesa hizi zinaonekana kuwa katika hali nzuri na zimeshikwa kwa mkono mmoja

Mkono unashikilia noti ya shilingi elfu moja za Kenya. Noti ina rangi mchanganyiko wa kahawia za zambarau na aina ya jumba la bunge la Kenya upande wa mbele.

Jengo la kisasa lenye mlango wa kuogesha magari mbele. Jengo lina maonekano wa kibiashara au huduma kama duka la magari, kituo cha usafiri au ofisi kubwa ya kisasa.

Mwanamke anaonekana akiwa ndani ya duka au supermarket . Akichagua bidhaa kwenye rafuu ya vinywaji. Bidhaa nyingi ni za juisi zenye chapa ya Delmonte. Alafu zimepangwa vizuri na zina mwangaza wa baridi.

Magari yaliyopagwa mstari. Sehemu ya nyuma ya magari inaonekana. Inaonyesha magari mbali mbali ya rangi tofauti yakiwa yamepagwa kwa mpangilio mzuri kwenye eneo la maegesho.

Gari la kifahari aina ya Mercedes-Benz G-Class likiwa limesimama mbele ya jengo lenye vioo. Gari hili ni la rangi nyeusi na lina muonekano wa kisasa na wa nguvu. Taa zake za mbele zimewashwa, na kwenye namba ya usajili kuna maandishi Rawa Auto.

Gari jeupe lililopakiwa mbele ya kituo cha huduma, jengo lina milango ya kioo yenye maandishi auto door approach slowly ikionyesha ni milango inayofungika kiotomatiki mandhari inayoonekana kuwa safi na ya kisasa.

Duka dogo lenye rangi ya buluu na maandishi ya Royal Star Inn juu ya mlango wa chuma. Ni duka la bidhaa mbalimbali hasa bidhaa za maziwa kama maziwa ya UHT, jibini mayai kama ilivyo kwenye picha za bango zilizochorwa upande wa nje ya duka.

Matatu aina ya Toyota Hearse rangi nyeupe inaonekana ipo barabarani ina namba ya kusajili za Kenya. Matatu hizi hutumika sana kwa usafiri wa abiria mjini na vijijini hapa Kenya.

Matangazo ya bima ya maisha kutoka kampuni ya Anzanio insurance agency limeandikwa life insurance your future protected na inaorodhesha aina mbalimbali za bima kama, term life insurance , endowment policy , whole life insurance na group life insurance pia kuna mawasiliano yao.

Mwanamke aliyeketi katikati kibanda cha soko aliye akiuza bidhaa za mikono kama vile shaga, mikufu, mikuku na mishipi ya shaga. Bidhaa hizo ni za rangi mbali mbali na zinaonyesha ustadi wa kazi za sanaa za kiafrika.

Duka ndogo la madawa, ambalo limefunguliwa na mlango wa chuma na rangi wa kijani, juu ya mlango kuna alama ya huduma za M-pesa , huduma maarufu ya M-pesa , ya kuweka na kutoa pesa Kenya, sehemu ya mbele inafunga la chuma la duka linaloonekana kuwa na maarufu na zinazojaa bidhaa ndani.

Sehemu ya mbele ya duka ndogo lenye lango la chuma la rangi ya kijani na benchi la kuni inje. Jina la duka linaonekana kuwa New Generation . Kuna mtu mmoja aliyevaa nguo za kazi ya rangi.

Gari la kifahari la rangi ya njano likiwa limewekwa ndani ya jengo la maonyesho ya magari. Gari hilo linaonekana kuwa la kasi na limepakiwa kwenye eneo la mviriigo lenye mwangaza wa kisasa wa duara juu yake.